Shughuli hili kwa kawaida hufanyika katika muda fulani hospitalini wakati kuna uwezekano wa ugonjwa fulani umetokea. Mtoto huyu anapakwa rangi na daktari katika kidole chake kidogo ili kuonyesha amepokea chanjo.

Mama huyu ameketi katika chumba chake akiwa ameshikilia kwa mkono yake mtoto wake ambaye amelala, Ishara yake inaonyesha kuwa kuna mtu kando yake anazungumza naye.